Eneo la wazi lenye nyasi, huenda kukawa bustani au uwanja au sehemu ya kuegesha magari. Kunamagari kadhaa yameegeshwa. Kuna watu kadhaa wanaonekana wamesimama au kutembea karibu na magari, baadhi wakiwa wamevaa mavazi mepesi meusi na meupe.

Hapa ni eneo kubwa la maegesho ya magari yaliyojaa kwa wingi. Magari yamepangwa kwa mistari nadhifu na ya kupendeza, kuonyesha kuwa ni sehemu rasmi ya maegesho au huenda ni soko la magari yanayouzwa. Rangi mbalimbali za magari zinaonekana kama vile nyeupe, nyeusi, kijivu, nyekundu au bluu.

Tunaona Duka dogo la biashara ambalo lina mlango wa chuma na maandishi makubwa ya Mpesa yakiwa yamechorwa pande zote mbili za mlango. Hii inaonyesha kuwa Duka hili linatoa huduma ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu hasa Huduma maarufu ya Mpesa nchini Kenya.

Hapa ni sehemu ya ndani ya duka la magari, ambapo magari mapya yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Magari ya rangi tofauti kama kijivu, nyeupe, na nyekundu, yanaonekana yakiwa yameegeshwa ndani ya jengo hilo lenye kuta za vioo.

Mazingira haya, ni ya sokoni. Kuna watu wengi wamejaa mitaani wakifanya shughuli mbalimbali za kibiashara, kuna wauzaji waliopanga bidhaa zao kando ya barabara, ikiwa ni pamoja na nguo, blanketi, vyakula na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku.

Eneo hili ni la maegesho ya magari likiwa na magari ya aina mbali mbali, magari yameegeshwa kwenye sehemu ya nyasi, inaonyesha kwamba huenda tukio linafanyika katika eneo la wazi au sehemu la sherehe, maonyesho au mkutano wa hadhara.